Mwanamke wa asili ya kizungu amevaa sweta nyekundu anaonekana akitumia mfumo wa kidigitali. Kompyuta yake iko wazi na anaonekana kuangalia skrini kwa makini, mfumo huu unaweza kurahisisha kazi

Mtu anaonekana akipokea maagizo kutoka kwa mwalimu anayefunza. Akiwa kwenye kompyuta. Mfumo huu wa kidijitali unaonyesha mawasiliano yanavyofanywa rahisi. Kutumia vifaa vya kisasa. Mwanafunzi ananakili kwenye daftari lake. Maelekezo anayoyapokea.

Msichana mchanga anaonekana akiwa kwenye mkutano wa zoom ,kupitia komputa ya mpakato, akiwa ameketi kwenye meza ya kusomea iliyoandikwa vizuri. Msichana huyu amevaa sweta ya buluu, uso wake umeelekezwa kwenye skrini kwa makini, huku akionekana ameshika kalamu akiwa tayari kuchukua maelezo.

Mwanamke Wa asili ya Kizungu, anaonekana akiwa ameketi, akiangalia kwenye skrini yake ya komputa. Mkononi mwake anashikilia kalamu na daftari. Huku, akiandika maneno anayoambiwa. Usoni mwake anaonekana mwenye furaha.

Mwanamke wa asilia ya kizungu, anaonekana akiwa amejifunika na kunywa chai. Mezani pana daftari na kitabu ambapo anachukuwa maandishi. Pia kuna kompyuta anayoonekana kuchukuwa kazi na kuifanya kwa urahisi.

Mtoto anaonekana akijifunza kwa njia ya mtandaoni, akiwa ameketi mbele ya kipakatalishi. Masikioni mwake amevaa viziba sauti, na kwenye uso wake anaonyesha tabasamu. Mtoto huyo anaonekana mwenye furaha na hali ya kujifunza masomo.

Kijana huyu wa umri wa makamu anainekana akisoma kwenye maktaba mkononi mwake ameshikilia kalamu na anaonekana akiandika kwenye daftari mbele yake pia kuna kompyuta anayofanya utafiti nayo.

Watoto wachanga wanaonekana wakisoma kwa bidii na wamevaa sare. Kwenye ukuta, kuna ubao ulioandikwa kwa chaki na chati za michoro tofauti kama miduara, miraba, duaradufu na michoro mingine ya kuweza kuwafundisha.

Vibonzo hivi vinaonyesha watu wawili, mwanamke na mwanaume ,wote wakiwa wameketi juu ya vitabu vikubwa ,kila mmoja akiwa na komputa yake kwenye mapaja. Wote wanaonekana wakifanya kazi au kujifunza kwa umakini wakitazama skrini zao, huku wakiwa wamejipinda kidogo kwa utulivu .

Watu watatu wanaonekana kuwa katika chumba kimoja. Wanaongea na wenzao ambao wanaonekana wako mbali kidogo kutumia kompyuta. Hii inaonyesha urahisi wa kutumia vifaa vya kisasa na kiteknolojia ili kuleta mawasiliano kwa ukaribu.

Skrini ya kompyuta inaonyesha jukwaa la kidijitali la kujifunzia, hapa tunamwona mwalimu akifundisha kupitia video na pia maandishi, mwanafunzi anasikiliza huku akinakili maandishi yake kwenye daftari.

Ubao wa kidijitali wa jukwaa la elimu unaangaza kwa mwanga wa kisasa ukiwa umepambwa na michoro ya kuvutia ya mahafali. Wanafunzi wamevaa kofia na mavazi wakirusha kofia hewani kwa furaha. Pembeni ya ubao huo, kuna alama za vitabu na kompyuta.

Kijana wa umri wa makamo anaonekana kujaribu kufanya utafiti katika kipakatalishi chake. Amevaa miwani na kwenye masikio pia amevaa vifaa vya kusikiliza sauti. Kando yake ana kitabu cha rangi ya hudhurungi na kijani.

Mwanafunzi anaonekana kusoma kwa kutumia kipakatalishi. Anamskiza mwalimu akiwa katika eneo tofauti. Kando yake anaandika maandishi na pia kuna kalamu za aina tofauti na vitabu.

Watoto wa asilia tofauti wamekaa kwa pamoja, wote wamevaa barakoa na kushikilia kompyuta zao. Hii inaonyesha kuwa masomo yanaweza kuleta watu kutoka matabaka yote tofauti kwa pamoja.

Kuna watoto watatu ambao wanaonekana ni wa kiasili tofauti. Wote wanaonekana kusoma. Wa katikati ameonekana akishika kipakatalishi na wanafurahia na kucheka.

Katika ofisi hii, panaonekana kuwa na kazi mingi zinazoendelea. Wafanyikazi wa jinsia ya kiume, wanaonekana kutizama vipakatalishi vyao, huku wakijaribu kuzungumza kuhusu kazi wanazozifanya.

Mtoto mzungu mwenye nywele laini zilizonyoka makete kwa utulivu akiwa ameshikilia penseli na kuandika kwenye kitabu. Macho yake yanatazama kwa makini kwenye kipatakalishi chake akisoma kwa makini.

Watu wawili wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana. Mmoja wa kiasili ya kiingereza na mwingine ya kiafrika. Wote wanaonekana kuwa wanatazama kompyuta ama mfumo mpya wa kidijitali.

Katika mkutano huu, pana vijana wawili ambao wamevaa miwani, kila mmoja ana kompyuta yake. Pia, kuna mmama ambaye anaonekana kusikiliza kwa makini maneno ambayo yanayozungumzwa hapa. Kando pia, wana vitabu na kuna maneno yanayorekodiwa.

Watu Wawili wanaonekana wakijaribu kuwasiliana ingawa wako mbali kwa mfumo wa video. Hii inaonyesha hatua kubwa ambayo teknolojia imepiga ili kuleta mawasiliano karibu na watu.

Watu wanaonekana wakifurahia kuogelea katika bwawa la kisasa yenye maji safi ya bluu yanayong'aa chini ya mwanga wa jua. Baadhi yao wanaogelea kwa ustadi wengine wakicheza majini na kujifunza kuogelea pembeni mwa bwawa.

Chumba cha bweni kimetandikwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Kitanda kimewekwa shuka ya kijani kibichi ambayo imenyooshwa na mito yake, kupangwa kwa uanagalifu ikiashiria mazingira ya kupendeza na utulivu kwa mwanafunzi.

Mandhari yanaonekana kama ya shuleni au mahali pa kujifunzia. Kuna jumba kubwa lililojengwa kwa mawe na muundo wa kisasa, ambalo limepambwa kwa rangi ya samawati na pia kunaonekana kuwa na mwanafunzi au kijana aliyevaa nguo za nyeusi akipita kwenye mlango wa mbele.

Chumba hili kimetandikwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Kitanda kimewekwa vizuri mashuka yakiwa yamenyooshwa na mito imepangwa kwa uangalifu ikiashiria mazingira ya kupendeza, utulivu kwa mwanafunzi au mkaazi. Juu ya kabati au meza, pia kuna taa ya mezani inayotoa mwanga wa kupendeza.

Kijana mrefu aliyevaa mavazi ya nyekundu anacheza mpira wa kikapu, ndani ya uwanja wa ndani. Amekuwa na mpira mkononi na akiruka kuelekea kwenye kikapu. Anatumia urefu wake kwa faida katika mchezo.

Rafu ya vitabu inaonekana ikiwa imejaa vitabu. Rafu hizi zimepangwa vizuri na vitabu vina rangi mbalimbali. Pia, wanaonekana kuna watu au wanafunzi ambao wanafanya utafiti maktabani wakitumia hii fursa kujifunza maneno mengi.

Bweni hili linaonekana kuwa safi na lina vitanda vitatu vyotevambavyo vimetandikwa na kunyooka sambamba. Pia lina neti ambazo ni za kuzuia mbu na ukutani pia pamechorwa picha za kuvutia.

Kitanda cha ghorofa mbili kimesimama upande mmoja wa chumba kikiwa na fremu ya chuma, na magodoro mawili. Moja juu na jingine chini. Kitanda hiki kinatumika kuokoa nafasi, hasa katika jumba vya wanafunzi. Karibu na kitanda hiki, kuna meza ndogo ya kazi na pia kiti.

Chumba cha kulala katika cha bweni linaonyesha thamani chache za msingi lakini muhimu. Katika chumba hiki pana kitanda cha chuma ambacho kinaonyesha uimara. Pembeni pana kabati la kuhifadhia vitu. Kabati hili ni la mbao.

Watoto wamevaa sare za shule za michezo wanaonekana wakicheza mpira wa kandanda kwenye uwanja wa wazi wa shule. Wako katika chini ya uangalizi wa kocha wao, kocha amesimama kando yao akiwaelekeza na kuwapa mafunzo ya kimsingi.

Mazingira ya darasa ni safi yenye mwanga wa kutosha kutoka madirishani. Darasa limepangwa kwa mpangilio mzuri kila dawati na meza yake binafsi. Madawati yamepangwa kwa mistari yakikabili upanfe wa darasa ambapo kuna ubao wa kuandika.

Eneo hili linaonekana kuwa kama bweni, lina vitanda viwili kila moja likiwa limetandikwa vizuri kwa blanketi pia lina mito ambayo ni ya rangi ya nyeupe. Mandhari yanaonekana kuwa safi na tulivu kwa wanafuzi kusomea.

Mandhari haya yanaonekana kana kwamba ni ya bweni. Kuna vitanda viwili ambavyo ni vya mbao, vyote vimetandikwa kwa mashuka ya kupendeza yenye rangi ya nyekundu. Kando yake pia, kuna rafu yenye viatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na madirisha yamo wazi.

Watu wanaonekana wakicheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa ndani. Wote wamevaa sare za chungwa, pia wakishirikiana katika mashindano. Wachezaji wanaonekana wakifanya harakati mbalimbali wakikimbia. Uwanja huu unaonekana ukiwa na mistari iliyochorwa vizuri.

Meza ya mbao inaonekana ikiwa imezungukwa na viti vyeusi, kwenye sehemu nyingine pia pana televisheni ambayo inaonyesha matukio yanayoendelea kwa sasa na televisheni hii imeekwa kwa ajili ya burudani na kuweza kuwafundisha watu.

Kuna mgonjwa ambaye amelala kwenye machela na pia kuna wauguzi wanane. Mguuzi mkuu anaonekana kuwaelezea wauguzi wenzake kuhusu namna wanavyofaa kutengeneza ilikuokoa maisha ya mgonjwa.

hili ni lango kuu la masomo ya chuo kikuu ya Kenyatta university inaonekana kuwa limepambwa kwa rangi ya nyeupe na pia samawati. kando yake pia kuna mlinzi ambaye amelinda lango.

Darasa hili limepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna madawati yaliyopangwa kwa msitari kila moja pia lina kiti chake mbele. Kwenye ukuta, pia kuna mabango ya kielimu kama vile ramani, ya kuweza kuwafundisha wanafunzi.

Kwenye maktaba, pana vitabu vingi vilivyopangwa kwenye mpangilio mzuri katika rafu na pia kuna mtu wa jinsia ya kike anaonekana akifungua kitabu na kusoma. Na mwengine wa jinsia ya kiume anatafuta kitabu.

Bweni hili la wanafunzi linaonekana kuwa na vitanda vingi na masanduku ya kila aina. Kuna yale ya kijani kibichi, samawati na pia vitanda vyenyewe vimetandikwa kutumia shuka ya kimaasai.

Ukumbi huu unaonekana wenye mwangaza wa kutosha ukiwa na sehemu ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Kila meza inaonekana kuwa na tarakilishi na zimepangwa katika ubora wa hali ya juu. Pia kuna taa za kisasa zinazotoa mwangaza wa kuvutia na mandhari safi yanaonyesha mazingira mazuri ya kujifunzia.

Wanafunzi wa shule ambao wamevaa shati nyeupe, fulana ya kijani kibichi na sketi zilizo na mchoro, wanaonekana wakiwa wamefunga macho kwenye chumba kinachokaa ni kama ni kanisa. Wote wanafanya hivi kwa heshima.

Wanafunzi wa sekondari wanakata karoti kwa kutumia vijisu vya kusagia. Wamesimama wakishirikiana kwa vikundi wakifanya kazi yao kwa makini. Karoti zinazokatwa zinawekwa kwenye vyombo safi huku wengine wakisimamia usafi kwa utaratifu.

Mandhari haya yanaonyesha kuwa michezo inaendelea. Kila timu imevaa rangi tofauti, kuna waliovaa rangi nyekundu na nyeusi, na pia kuna kamba ambayo inaonekana ikitengenezwa kwa ajili ya matumizi ya michezo.

Shughuli nyingi zinaonekana zikiendelea mahali hapa ambapo wanamichezo wamevaa sare za nyekundu na siruali za nyeusi. Kuna wanawake wawili ambao wameshikilia kamba inaonekana kama kutumika katika mchezo maalum.

Wanafunzi wa kike wamevaa sare rasmi na wamesimama kwa mpangilio unaoonekana na wenye nidhamu. Sare zao ni za rangi nyeusi na nyeupe, zikiwa na nembo ya msalaba wa St. John kwenye mabega. Pia, wamevaa sketi za heshima zinazolingana na sare hiyo

Wanafunzi wa shule tofauti za sekondari wamevaa sare na pia, wanaonekana kutumia ubunifu wao ili kuleta masuluhu katika maswala ambayo yanakumba jamii kwa kila siku.

Mwanaume amesimama ju ya mwamba mrefu akiwa amevaa kaptula yenye mistari. Amechukua mkao wa kupiga picha huku ameinua vidole vinne hewani. Mwonekano wa mwamba na mkao wake inasisitiza urembo wa asili na roho ya ujumuishaji wa mazingira.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana kuigiza mchezo wa kitamaduni. Kuna wale wamejitundika leso na wengine wamevaa mavazi ya kitambo. Hii inaonyesha umuhimu wa utamaduni katika jamii.

Katika mchezo huu wa vikapu, panaonekana kuwa na timu mbili tofauti wa kwanza wamevaa samawati na nyingine imevaa nyekundu. Refa pia anaonekana amesimama kando ili kuhakikisha hakuna sheria inayovunjwa.

Wanafunzi wa shule wameketi kwa ukaribu wakigawana nafasi ndogo ya kuandika huku wakifuatilia somo kwa makini. Mbele ya darasa pia kuna mtoto aliyekaa kwa kiti cha magurudumu. Yeye pia anamskiliza mwalimu.

Watu Wawili wa jinsia ya kike wanaonekana wakitumia kifaa cha kompyuta. Mmoja aliye vaa shati la kijani na mistari anaonyesha kidole akiguza skrini. Mwenzake amevalia nguo ya waridi na anaonekana kusikiliza kwa makini.

Kipofu ameketi kwa utulivu akiwa na viziba masikio. Anasoma maandiko kutumia herufi za nukta. Vidole vyake vinamsaidia kupapasa maandishi kwenye kitabu kwa uangalifu akisoma kwa hisia huku akisikiliza sauti kutumia kiziba masikio.

Mzazi au mwalimua naonekana akiwa karibu na mtoto mwenye mahitaji maalum aliyeket kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto huyu amevaa koti la manjano na anaonekana mwenye ari ya kujifunza akiwa ameelekeza macho yake kwenye kibao cha kuandika.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ya shuleni. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi ambao umeandikwa herufi. Mwalimu huyu anaonekana kuwafunza wanafunzi wanaoskiliza kwa umakini. Pia kuna mwanafunzi ambaye amesimama akionyesha wengine.

Mwalimu yuko katika mazingira ya kufundisha akitumia maikrofoni ndogo iliyowekwa kwenye nguo zake. Inamsaidia kusikika vizuri na wanafunzi. Wanafunzi wamevaa miwani na wote wanaonekana kuwa wameketi kwenye dawati wakifutilia vizuri masomo yao.

Watoto wenye mahitaji maalum wamo darasani. Wote wamevaa sare za shule wakikaa kwa utulivu kwenye madawati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mmoja anaonekana akiwa na vitabu vya nukta akiwa ameinama kwa makini akisoma au kuandika kwa kutumia mashine za vidole.

Mwalimu au mzazi anaonekana kuongea na mtoto changa wa kike, anayeonyesha tabasamu huku wakizungumza kutumia lugha ya ishara ya vidole, ili kuweza kuelewana.

Kuna watu wawili, jinsia ya kiume na kike. Wote wanaonekana kufanya kazi katika duka la vinywaji. Ghulamu anaoanekana kumwaga kitu kama maziwa kwenye bakuli huku msichana akimtazama.

Mwalimu anonekana kufunza watoto wawili ambapo kuna kijana na msichana. Kijana amevaa rangi ya kijani na msichana amevaa rangi ya waridi. Kijana anaonekana amekalia kiti cha kusukuma kwa magurudumu.

Mtoto anaonekana ameshikilia kalamu ya kijani kibichi na pia anaandikia kwenye daftari. Anaonekana kama ambaye ana upungufu wa kiakili lakini usoni mwake panaonyesha furaha.

Mwalimu anajaribu kuelezea mwanafunzi wake kwa kuandika katika kitabu. Amevaa suruali nyekundu na blauzi nyeupe. Mwanafunzi anaonekana kusikiliza kwa makini maneno ambayo mwalimu anajaribu kumwelezea.

Mwalimu anaonekana kuwa amevaa koti nyeupe na anaonekana kumfundisha mwanafunzi wake, ambaye ameshika daftari na kalamu. Mwanafunzi mwenyewe anaonekana kana kwamba ana ulemavu na mwalimu anaonekana kuwa mwenye matumaini makubwa.